Mashine maalumu yenye rangi ya bluu na maandishi meupe yanayosomeka kama "milk ATM", hii inaashiria kuwa ni mashine maalumu ya utengenezaji wa maziwa.

Wanaume wawili wliovalia makoti marefu yenye rangi ya bluu, mmoja akiwa ameshika msumeno akikata mbao iliyopo juu ya meza, na mwingine akiendelea kuranda mbao iliyo juu ya meza. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na utengenezaji wa samani mbalimbali.

Duka kubwa la uuzaji wa nguo za kike na za kiume, zilizopangwa vizuri katika makabati hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na uuzaji wa nguo.